Studio inaonekana imewekwa kwa ajili ya ibada za kisasa pamoja na mfumo wa jukwaa linaloendaliwa na vifaa maalum vya kuiga matukio ya kimuziki, maombi na matangazo ya moja kwa moja. Inaongeza nguvu ya uhusiano wa umimi kupitia utendaji wa muziki, mashairi na shughuli za jamii.

Nyumba nyeupe ambayo imeandikwa kwa rangi nyekundu, viti vingi kupangwa tayari kuwapokelea wageni ambao wanakuja kula. Miti miwili pale yaweza kusaidia kutengeneza mandhari pamoja na ukuta uliochorwa simba.

Gari ndogo la kubebea abiria limo barabarani, nyuma yamo mabasi matatu ambayo yameegeshwa kando ya kituo cha kuongeza gari mafuta, nyuma pale pia iko majengo ya ghorofa na pia ambayo si ya kighorofa.

Mandhari tulivu, anga ina mawingu ambayo yameshikana tayari kunyea. Pale kuna msikiti ambao umepakwa rangi nyeupe na rangi nyingine ya kijani kibichi. Watu pale pembeni wanafanya biashara zao. Barabarani mna mawe ambayo yamechomoza.

Jaji mkuu anakula kiapo kwa bibilia kando yake ni jaji mwingine na kando yake mwanaume ambaye kipaza sauti kiko tayari kinywani, nyuma yake bendera za Kenya zinazoashiria usalama.

Eneo lenye mabasi madogo ya abiria pamoja na gari jekundu jeupe limesimama kando ya barabara iliyochongwa kwa lango, kituo cha magari chini limeundwa kwa mbao.

Sehemu ya duka kubwa ndani ya mkoa wa Mombasa. Upande mmoja unaonyesha blanketi laini kwa ajili ya watoto. Upande mwingine unaonyesha vitazaji vya watoto. Wateja wanaonekana wakitembea ndani ya duka wakibeba bidhaa kwenye vikapu vyao.

Waumini wamskiza mchungaji wa Mungu katika jengo hili ambalo limerembeshwa kwa maua mingi mazuri. Nyuma wamo watu wengi ambao wanaimba nyimbo za kumsifu Yesu Kristu .